Serekali ya kaunti ya Mombasa yatoa amri kwa wamiliki wa majumba yaliyomo katikati mwa jiji, kuyapaka rangi nyeupe na buluu. Amri hii inatolewa kwa nia yakukarabati majengo haya ili kuupa mji sura mpya kama kivutio cha watalii.

Ferri kama aina ya usafiri inatumika kuvuka bahari kutoka pande moja hadi nyingine, Serikali imehimiza kuwa idaidi ya wasafiri wanaotumia kivukio hicho usipite mpaka kwa haji ya kuzuia ajali ya kuzama kwa bahari.

Majengo ya makuti yanapatikana sana kando ya ufuo wa bahari. Majengo haya hutumiwa na wafanya biashara wanaotea watalii wanaokuja kuzuru maeneo hayo. Sababu kuu ya kutumia makuti ni kwa kuwa yanauwezo wakuzia joto jingi ndani ya jengo.

Misiskiti imetoa jukumu la kuweka zulia sakafuni mwa majumba hayo. Hii ni kuhakikisha yakwamba wanotumia maeneo hayo wanapata faraja mwafaka wakati wa maabudu.

Msikiti hutumika na wanaokiri dini ya kiislamu kama sehemu ya kuabudu. Watu wa jinsia ya kiume ndio pekee wanaoruhusiwa kuingia msikitini. Hii ni kama ilivyo desturi ya waislamu.

Watu hawa wako ufuoni mwa bahari. Wamevalia nguo fupi na baadhi yao wamevaa kofia. Mwangaza wa jua umetanda kwote. Maji ya bahari yana rangi ya buluu huku mawimbi meupe yakionekana kutapakaa.

Waendeshaji wa mabasi ya usafiri kutoka Mombasa hadi Nairobi walalamikia idadi ndogo ya wasafiri wa usiku. Hii ni kutokana na kuwepo kwa treni inayofanya usafirishaji wa watu kwa ada ya chini kuliko wanavyotozwa kwa mabasi.

Jengo hili ni msikiti. Kuna sehemu ya juu na ya chini. Watu walioko ndani wamevaa kanzu na kofia nyeupe. Mmoja wa watu hawa anaonekana kuwaongoza walioketi. Bodi inayojitokeza iko na maandishi.

Majengo haya yamejengwa kwa ukaribu sana, urefu wake ni wa chini, mapambo yanayoonekana juu ya jengo moja inaashiria kuwa ni misikiti. Mpita njia amevalia kanzu na mkongojo mikononi.

Rais William Ruto na waziri mkuu Raila Odinga wameonekana kuwa wandani wa karibu hivi karibuni, wanasiasa hawa wamekuwa wakihidhuria maeneo ya umma kama vile uwanja wa kasarani ili kushabikia timu ya kandanda ya Kenya.

Sheria zinazodhibiti usajili wa vitambulisho kwa vijana waliohitimu miaka kumi na nane zimelegezwa. Kwa sasa vijana wanaotoka maeneo yaliyo karibu na mipaka ya nchi hawatakiwi tena kudhahirishwa ukoo wao kama ilivyokuwa mbeleni.

Uhaba wa matatu mji wa Mombasa walazimisha wasafiri kutumia feri. Kulishuhudiwa idadi kubwa ya watu kupita kiasi wakitumia njia hiyo ya usafiri kuelekea maeneo mbalimbali mjini humo.

Mji wa mombasa unajulika kwa vyakula vya mitaani kama vile mahamri, kaimati, viazi karae, bhajia, vitumbua, na vyakula hivi vinauzwa kando ya barabara ya mitaani.

Zulia nyekundu imetandikwa kwenye jukwaa. Waimbaji wanatumia vipaza sauti huku watu wawili wakipiga gitaa. Mmoja anatumia piano ilhali mwingine anapiga ngoma. Msalaba uko kwa ukuta uliopakwa rangi nyeusi. Mimea ya kijani kibichi iko ndani ya vyungu vyeupe.

Lori limebeba kontena ya kusafirisha mizigo , kichwa chake kina rangi nyeupe na mstari ya rangi ya machungwa. Magurudumu ni meusi pamoja na mahali pa kushikilia vioo, nambari ya usajili imeandikwa upande wa juu.

Viongozi wa dini ya kiislamu wapinga uamuzi wa mahakama ya upeo uliotolewa hivi majuzi. Uamuzi huo unawapa haki watoto walizaliwa nje ya ndoa kurithi mali ya baba zao.

Wakenya wamiminika uwanja wa kasarani kuadhimisha miaka sitini ya uhuru, wengi walivalia mavazi yaliyoashiria bendera ya Kenya, kama ishara ya kutambua umbali taifa la Kenya limetoka.